Eneo kubwa la ardhi limefunikwa na nyasi fupi za kijani kibichi. Mistari mingi ya nyaya za umeme inanyumbulika angani ikitoka kwenye nguzo ndefu za chuma ambazo zimepangwa kwa mbali. Nguzo hizi zina miundo wa kimiani zikielekea mbali kwenye upeo wa macho.

Eneo kubwa la kiwanda cha kusalisha umeme kwa kutumia mvuke lina majengo mengi yanayotoa mawingu makubwa ya moshi mweupe. Miundo hii, imezungukwa na miti mingi ya kijani kibichi na vichaka ikionyesha mazingira ya asili.

Nguzo kubwa ya chuma imebeba nyaya za umeme iliyosimama katikati ya eneo wazi. Nguzo hii ni ndefu na ina muundo tata wa kimiani ikipanda angani. Nyaya nyingi za umeme zimenyumbulika kutoka juu ya nguzo zikionyesha usambazaji wa umeme.

Transfoma imefungwa ikiwa imeegeshwa kwa ustadi juu ya mti uliokatwa sehemu ya juu ili kutengeneza nafasi ya kuweka kifaa hicho cha umeme. Nyaya za umeme zinaonekana zikitoka upande wa juu wa transfoma kuelekea upande wa kulia zikiwa zimeunganishwa kwa minara au nguzo nyingine za umeme.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi. Kina majengo mengi, mabomba, na mifumo ya kupozea. Moshi mweupe unateleza kutoka kwenye minara mingi ya kupozea, ikionyesha shughuli inayoendelea.

Mti mmoja umechakatwa kwa namna ya kipekee kiasi kwamba umefungwa kubeba transfomer ya umeme kati kati ya shina lake. Juu ya mti huo nyaya nyingi za umeme zinatoka kwenye transfomer hio, zikienda katika mwelekeo tofauti, zingine kuelekea upande wa kushoto, zingine juu na kulia, zikisambaza umeme kwa maeneo tofauti.

Nguzo kubwa ya chuma inayobeba nyaya nyingi za umeme imesimama katikati ya eneo lenye mimea midogo na miti. Nguzo hiyo ni ndefu na imejengwa kwa muundo wakimiale, ikipotea mbali angani.

Watu watano waliovaa kofia ngumu na fulana za usalama, wamesimama mbele ya miundo mbinu mikubwa ya chuma iliyojaa mabomba na nguzo nzito za viwandani.

Kiwanda kikubwa cha umeme wa jotoardhi, kikiwa na mabomba marefu na miundo mengine ya viwanda, ina moshi mweupe mzito unaotoka kwenye bomba la moshi ukipanda angani yenye mawingu. Mwanaume mmoja akiwa amevaa kofia ngumu nyeupe na vesti ya usalama ya rangi ya njano ang’avu anatembea mbali na kamera.

Twiga anatazama ndani kupitia dirisha la mbao, kichwa chake kikiwa kimetokeza ndani ya macho yake makubwa, yakikodolea moja kwa moja kamera. Ulimi wake mrefu umetoka nje kana kwamba anajaribu kufikia kitu au anafanya mzaha.

Maeneo la makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati chakavu na vifaa vingine visivyo rasmi. Chini, kuna udongo wenye matope mengi na maji machafu yayotiririka, yakionyesha hali isiyo safi. Watoto kadhaa wanaonekana wakijaribu kunawa au kufanya shughuli zingine karibu na maji, huku wengine wakisimama kuangalia.

Mwanaume amesimama kwenye jukwaa la mbao akimlisha twiga aliyeinua shingo yake hadi kwenye kingo za jukwaa kwa matumaini. Twiga mwingine anaonekana kwa mbali akitembea kwenye mandhari ya kijani iliyojaa miti na vichaka.

Twiga wawili wanatembea taratibu kupitia eneo lenye kijani cha wastani, majani mafupi na vichaka vidogo vikitanda ardhini. Kwenye mandhari ya mbali, majengo marefu ya mji yanaonekana yakisimama juu ya upepo.

Ndege watatu wa jamii ya African Sacred Eabies , wamesimama kwa utulivu kwenye ukingo wa bwawa dogo lililozungukwa na majani mabichi na mimea mirefu. Miili yao ni meupe yenye manyoya meusi kwenye mkia huku vichwa vyao vikiwa na ngozi nyeusi isiyo na manyoya.

Tembo watatu wachanga wamesimama juu ya udongo mwekundu, wawili wakiwa wamefunikwa kwa blanketi, moja ya buluu, nyingine ya rangi ya machungwa. Matawi ya kijani yameangushwa karibu nao, pengine kwa ajili ya chakula.

Mwanaume ameketi juu ya mkokoteni uliobeba matungi ya maji ya plastiki yenye rangi tofauti tofauti kama vile ya njano, buluu na kijani.

Nyati mweusi amesimama kwa utilivu, macho yake yakikodolewa mbele kana kwamba anatazama kwa maikini kilicho mbali. Mwili wake mkubwa na pembe zilizopinda zinaonyesha nguvu na ukuu wake. Nyuma yake, nyati mwengine ameinamisha kichwa chini akila majani kwa utaratibu kwenye ardhi yenye nyasi fupi.

Mwanamume aliyevalia kofia ya buluu na shati la kijani anachambua taka kati ya rundo kubwa la uchafu wa plastiki. Nguo zilizochakaa na mabaki mengine ya nyumbani.

Twiga mmoja amesimama katikati ya ndefu za kijani. Shingo yake ndefu ikichomoza juu ya majani, huku macho yake yakichinguza. Kwenye mandhari ya mbali, majengo ya mji yanaonekana kwa ukungu hafifu.

Sehemu ya wazi imejaa marundo makubwa ya taka za plastiki zilizokandamizwa na kufungwa kwa nyavu au karatasi nyingine zikiwa wazi. Ardhi ni ya matope na vipande vya plasti vimetapakaa kila kona.

Kiboko watatu wanavuka barabara ya udongo. Miili yao mikubwa na ya rangi ya kijivu iliyochanganyika na vumbi, ikiangaa chini ya jua kali. Sehemu wanayopita inaonekana kavu, ardhi ikiwa na nyafu ndogo na vichaka.

Twiga mrefu mwenye madoa meusi na ya kahawia anatembea polepole kando ya gari jeupe la safari kwenye barabara ya vumbi yenye rangi ya udongo mwekundu. Gari limeegeshwa likiwa limetazama mbele likiacha nafasi kwa twiga kupita.

Twiga amesimama katika eneo lenye majani madogomadogo. Shingo yake ndefu ikikunja chini kidogo huku akiwa anakula kutoka kwenye mti mdogo wenye matawi na majani machache.

Sehemu ya mwili wa nguruwe mwitu ambaye ana ngozi ya kahawia iliyokunjana na nywele chache amelala chini. Macho yake yamefumbwa kidogo akionyesha utulivu au kupumzika.

Mwanamke mfanyikazi, aliyevaa aproni ya bluu, shati la waridi na sketi nyekundu, amesimama mbele ya sufuria tatu kubwa za chuma zilizowekwa juu ya majukwa, ya saruji.

Kundi la wanawake linafanya mazoezi ya yoga , katika mazingira ya wazi. Sehemu inayoonekana kama bustani yenye nyasi kijani, na miti ya kupendeza ikizunguka. Kila mmoja amejitandikia mkeke wake wa yoga ardhini, wakiwa kwenye mkao wa utulivu la umakini, wakifuata maelekezo ya mazoezi kwa pamoja.

Eneo wazi lenye nyasi kavu na miti michache iliyopandwa, ina majengo kadhaa ya makazi inayoonekana kwa mbali yaliyojengwa kwa muundo wa kisasa.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye ardhi ya kijani kibichi la nyasi fupi. Moja akiwa ameegemeza kichwa chake juu ya mgongo wa mwenzake kwa utulivu. Wote wawili wanatazama kwa pamoja upande mmoja macho yakionyesha umakini.

Mwanaume amesimama akishikilia mamba mdogo mikononi mwake, akiwa amemuweka kwa uangaalifu ili asijeruhiwe wala kumjehuri. Uso wake unatazama moja kwa moja kwenye kamera akiwa na mtazamo wa kujiamini na furaha.

Mwanamume na msichana aliye vaa barakoa wamepiga magoti ardhini wakiwa bega kwa bega katika hali ya utulivu na ushikamano. Wote wawili manatazama shimo ndogo lililo chimbwa tayari huku wakishika mmea mdogo uliokamaa kupandwa.

Mwanaume ameinamisha mwili wake kidogo, akiwa amebeba gunia kubwa mgongoni ambalo laonekana kuwa na uzito; mikono yake ikilishikilia vizuri. Anapita juu ya mfereji wa maji machafu yanayotiririka kwa kasi ndogo.

Mfuko mkubwa wa kijani umetundikwa kwenye mizani huku ukiwa umejaa taka mbalimbali kama karatasi, plastiki na mabaki mengine ya nyumbani. Mizani hiyo inatumiwa kupima uzito wa taka hizo.

Kundi la wachezaji wa jadi, linaendelea na onyesho la kuvutia katika Bomas of Kenya, wakivalia mavazi ya kikabila, yenye rangi angavu na mapambo ya manyoya, shanga na ngozi. Wakiwa na ngoma zilizo fungwa kiunoni, wanaruka kwa udhabiti.

Mto mweusi uliojaa taka za aina mbalimbali, unapita katikati ya eneo lenye makazi duni .Pande zote za mto zimefurika na milundo ya takataka, ikiwemo plastiki, nguo na uchafu mwingine ,zikielea juu ya maji au zikiwa zimekusanyika kingoni.

Tumbili watatu wamekaribiana, wakiwa wamesongamana kwa ukaribu, wote wakitazama kwa makini upande mmoja kana kwamba wamevutiwa na jambo flani. Mandhari yanayowazunguka ni ya kijani kibichi, yakionyesha miti na vichaka vilivyochanua vizuri chini ya mwangaza wa jua.

Ndege wa rangi ya kahawia amesimama juu ya tawi la mti, miguu yake ya manjano ikiushikilia kwa uthabiti kichwa chake kimeinama kidogo macho yakielekeza chini kana kwamba anatafuta kitu au anawinda, mdomo wake nao ni wa manjano.

Kobe wawili, wanatembea mmoja nyuma ya mwingine kwenye njia ya matope. Miguu yao ikichapa polepole ardhini yenye unyevunyevu. Kuna kidimbwi kidogo cha maji yenye rangi ya kijani chafu huenda kutokana na uwazo wa mimea au udongo.

Mwanamke amevaa blauzi ya zambarau na sketi nyeusi; ameinama akichota maji kutoka kwenye bomba lililo wazi, akijaza mitungi miwili ya plastiki ya rangi ya buluu na kijani. Mwanamke anayesimama karibu naye, amebeba mitungi miwili mieupe kwa mikono yote akiwa anaelekea kuisafirisha.

Maji ya mto yanatiririka kwa utulivu yakionyesha anga na miti iliyozunguka huku kingo zake zikiwa zimefunikwa na majani mabichi na nyasi ndefu.

Kinyonga ameketi juu ya tawi akiwa ameelekeza uso wake pembeni, lakini macho yake yakiwa makini; yakikodolea kamera kwa mtazamo wa kuvutia. Sehemu ya shingo yake imejikunja juu kwa mtindo wa kawaida wa kinyonga, ikiwa na rangi ya manjano inayong'aa huku mwili wake wote ukiwa na rangi ya bluu iliyochanganyika na mifumo midogo ya kijani na nyeupe.

Mwanaume aliyevalia kikukuu cha rangi ya chungwa kwenye mkono wake wa kulia, anainua mfuko wa maji usio na rangi kuelekea mdomoni akinywa kwa makini.

Mbuni sita wanarandaranda wakila kwenye eneo lenye kijani kibichi cha wastani. Vichwa vyao viko chini wengine vikiwa juu waking'ata majani kwa kasi huku miili yao mikubwa yenye manyoya ya kijivu na nyeusi ikionekana.

Wanaume wanne wakiwa kwenye uwanja wa uwazi ndani ya bomas of Kenya, wanatekeleza maonyesho ya mazoezi ya mwili yanayofanana na sarakasi au mazoezi ya viungo. mili Yao imejipinda kwa ustadi mkubwa mmoja akiwa ameinuliwa juu ya mabega ya mwingine, huku wa tatu akijiegemeza chini kwa nguvu, akitengeneza muundo wa pamoja unaonyesha usawa na nguvu.

Kifaru mchanga mwenye ngozi ya rangi ya kahawia nyekundu anasimama karibu na kundi la watu. Kifaru huyu anaonekana mdogo na mpole na ana masikio makubwa yaliyonyooka, uso wake ukionekana laini bila pembe zinazoonekana wazi.

Mwili wake umefunikwa na manyoya meupe, safi, yanayong'aa chini ya mwanga wa asili. Miguu yake mirefu na nyekundu imemea ndani ya maji yaliyotulia; ikionyesha kuwa anaweza kuwa katika bwawa au nziwa ndogo. Kichwa chake kimeinama mbele, mdomo wake mrefu wenye rangi nyekundu, ukiwa umeelekezwa kuelekea kwenye uso wa maji kana kwamba anakunywa au anachunguza kitu ndani ya maji.

Watalii wuepe wamesimama juu ya gari la kitalii lililo na paa paa lililo funguliwa. Kila mmoja akiwa na kamera mkononi mwake wakichukua picha kwa makini. Mbele yao barabarani simba mkubwa ametulia katikati ya njia akiwa mtulivu lakini mwenye uwepo wa nguvu.

Fisi mwenye mchanganyiko wa rangi kahawia, nyeusi na nyeupe amesimama juu ya ardhi yenye majani ya kijani cha wastani. Mwili wake ukielekezwa mbele lakini kichwa kikiwa kimegeuka nyuma.

Wanaume watano wamesimama ndani ya mto wakiwa wamebeba mifuko mikubwa ya plastiki iliyojaa taka. Maji yanapita chini yao huku wakijishughulisha kwa umoja kuondoa uchafu mtoni.

Mwanume amesimama karibu na mtoto wa tembo. Akimlisha kwa kutumia chupa kubwa ya maziwa yenye rangi nyeupe na nyekundu, pamoja na mpira wa kunyonya.

Kundi la tembo wakubwa na watoto wao, wamesongamana kwenye eneo la tope wakicheza na kulala kwa furaha wakionekana huru, na wakijamii. Kwa umbali kundi la watu limesimama nyuma ya kamba ya kuzuia, wakichukua picha na kushuhudia tukio hilo la kipekee.

Eneo la makazi limezingirwa na maji ya mafuriko yenye matope yanayotiririka kupitia njia nyembamba inayofanana na mto au mtaro wa kupitisha maji.

Twiga mmoja amesimama wima kati kati ya nyasi za kijani kibichi. Shingo yake ndefu ikiwa imenyooka juu huku uso wake ukielekezwa moja kwa moja kwenye kamera.

Mbuni amelala chini juu ya ardhi kavu na nene likiashiria mazingira ya savannah au maeneo yenye vumbi na udongo mzito. Mwili wake mdogo umejipinda kidogo upande mmoja huku shingo yake ndefu ikiwa imelala na kuinama mbele. Karibu naye kuna mayai makubwa meupe ambayo yamemzunguka.

Kundi la nyati wakila nyasi ambayo imekauka na kubadilika kuwa ya njano karibu kabisa, wakitawanyika taratibu wakiteremka eneo la savanna. Mti wenye mwavuli wenye majani madogo, imezagaa kwenye maeneo ya karibu ikiongeza mandhari ya akiafrika

Bustani pana ina nyasi za kijani kibichi iliyonyooka ikiwa pia imejazwa na miti mirefu yenye majani mengi, baadhi ya miti ina shina nene na tawi kubwa ikitoa kivuli kikubwa kwenye nyasi.

kiboko mkubwa amesimama ardhini. Kwenye mbuga ya wanyama wiki wake wa kijivu ,ukingaa kwa mwanga asili. anaonekana kutazama chini labda akitafuta chakula au kuangalia enelo analo kanyaga .

Mti mmoja wa mwavuli unasimama pekee katikati ya tambarare ya nyasi za kijani huku matawi yake yakiwa yamesambaa kwa upana na kuelekea kwa usawa.

Mkono wa mtu unapita uzio wa waya wa chuma ukimguza au kumpapasa simba jike anayeonekana kuwa mtulivu sana.

Mto mchafu unaonyesha maji ya rangi ya kahawia yenye matope na takataka zinazotiririka kwenye uso wake. Mamba watatu wanaonekana wakitoka ndani ya mto huo, miili yao ya kijani na ya kahawia ikiwa na matone ya maji na mabaki ya matope.

Takriban swara watano wanaonekana wakila nyasi, kwenye eneo lenye kijani kibichi, ardhi ikiwa imesheheni mimea safi na yenye rutuba, wamepangwa kwa umbali kidogo kutoka kwa kila mmoja, huku baadhi yao wakiwa wameshika chini vichwa vyao wakila na wengine wakitazama huku na kule kwa tahadhari.

Mfereji mkubwa, umechimbwa ardhini, ukiwa na bomba refu, la saruji ,lililounganishwa kwa vipande vya mviringo. Udongo na mawe yamepangwa pembezoni yakionyesha kazi inayoendelea

Punda milia anatembea kwa taratibu katika eneo linaloonekana kuwa kame, ardhi ikiwa imejaa mawe madogo madogo yaliyotapakaa kila upande. Rangi zake za madoa meusi na meupe zinang'aa kwenye mandhari ya kijivu, ya udongo na mawe, akitembea kwa utulivu kana kwamba, anatafuta malisho, au maji.

Twiga mwenye miguu mirefu na shingo iliyonyooka amesimama katika mandhari ya kijani kibichi, akitazama mbele kwa utulivu. Madoadoa ya kipekee kwenye ngozi yake yanang'ara chini ya mwanga wa asili yakim afanya atokeze katika mazingira ya misitu na miti ya savana.

Punda milia wawili wamesimama wakiwa wamegongana vichwa wakionyesha urafiki katikati ya uwanja mkubwa wa nyasi kavu za rangi ya kahawia. Mifumo yao ya mlia nyeusi na nyeupe inang'aa chini ya jua.

Kundi ka nyati, linakimbia kwa kasi kuelekea upande mmoja. Wengine wakikanyaga ardhi kavu huku vumbi likivuka chini ya miguu yao na wengine wakikata maji kwa nguvu mawimbi madogo yakitawanyika kila upande. Mwendo wao ni wa pamoja wakionekana kuwa na lengo moja na haraka kubwa.

Njia ya udongo inakatiza katikati ya vichaka viwili vikubwa vya kijani vilivyopogolewa kwa ustadi. Pembeni kuna miti ya urefu tofauti, na majani yanayopwaya yakichangia utulivu wa mandhari.

Wasichana wawili waliovaa sare nyekundu na mashati meupe, wanashughulikia mimea inayomea ndani ya tairi zilizopakwa rangi ya nyeupe na nyesui wakiwa wameinama kwa uangalifu katika eneo la wazi lilio karibu na jengo kubwa lenye nguzo nyingi.

Kikundi cha watu kinajishughulisha na kazi ngumu katika mazingira machafu sana. Wengi wao wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi na puti ndefu, wakitumia vijiti virefu kukusanya taka kutoka kwenye maji meusi.

Mwanaume ameinama akishika ndoo ya rangi ya kahawia nyepesi akiweka chini ya mkondo wa maji unaotiririka kutoka kwenye ukuta wa miamba. Amevaa shati la mikono mirefu na rangi nyeupe na kofia iliyoinuka kidogo.

Maporomoko ya maji yenye nguvu yanatiririka chini ya miamba mikubwa na iliyofunikwa na mimea. Maji yanatiririka kwa kasi yakitengeneza povu na ukungu mweupe huku mwanga wa jua ukipenya kupitia miti na kuangazia maji.

Tuktuk mbili zimeegeshwa, moja nyuma ya nyingine, katika kituo cha magari ya usafiri. Kila moja ikiwa imetulia tayari kusubiri abiria, pembeni kuna bango, lililoandikwa maandishi makubwa Jogoo road kwa shilingi hamsini. Likiwaelekeza wasafiri kuhusu njia na gharama ya safari.

Basi lenye rangi ya manjano iliyochangamka na mapambo ya kuvutia, limeegeshwa kwenye steji moja ya kawaida hapa Kenya. Michoro ya kipekee na maandishi ya ubunifu yanaonekana kwenye upande wa basi, ikiashiria utamaduni wa matatu na usafiri wa mjini. Watu mbalimbali wanapita karibu wengine wakibeba mzigo, wengine wakizungumza au wakielekea maeneo tofauti.

Dereva wa pikipiki akiwa na abiria mmoja wamepanda pamoja, wakisafiri barabarani. Abiria ameketi kwa utulivu nyuma ya dereva. Mbele yao kuna mabasi matatu ya usafiri wa umma, kila moja likiwa na rangi na miundo yao ya kipekee, ikiashiria magari ya kawaida ya mjini au mashambani nchini Kenya.

Basi la rangi ya manjano lililo pambwa kwa rangi angavu lina michoro ya kuvutia. Limesimama kwenye kituo cha magari likivutia macho ya wapita njia. Kondakta amesimama pembeni kwa basi akionyesha kwa mkono wake huku akisema kwa sauti kuwakaribisha abiria kuingia.

Barabara kuu yenye njia mbili ina magari ya aina mbalimbali yakisafiri kwa mwelekeo mmoja. Kuna gari dogo likifuata lori kubwa lenye mizigo huku pikipiki ikipita pembeni kwa uangalifu. Basi moja linaonekana likisafiri upande wa kulia likionyesha usafiri wa abiria wa kawaida barabarani. Kwa nyuma kidogo daraja la juu ama flyover inaonekana likikatiza juu ya barabara hiyo kuu.

Basi kubwa lenye rangi ya chungwa linaonekana barabarani. Nyuma ya basi limeandikwa kwa maandishi makubwa neno TAWAKAL linalojitokeza wazi juu ya rangi ya basi. Karibu na upande wake, kijana mmoja anapita akiwa anaskuma mkokoteni (kifaa cha mikono kinachotumiwa kubeba mizigo).

Mbele ya ofisi ya usafiri yenye mabango mengi. Gari jeupe na la manjano lenye namba ya usajili limeegeshwa huku watu kadhaa wakiwa katika harakati. Wengine wamesimama wakizugumza au wakisubiri.

Basi nyekundu lenye mchoro mkubwa wa kichwa cha simba limeegeshwa karibu na bango la chuo. Pembeni kuna watu waliovaa fulana zenye rangi ya usalama, wakionekana kushugulika au kusubiri.

Watu wanazunguka kwenye kituo cha magari, katikati ya jiji. Gari la rangi ya machungwa na nyekundu limepambwa na alama za mwandishi na picha maridadi. Mwanamume aliyevaa shati nyekundu ameketi dirishani, akitazama nje kwa utulivu.

Askari mwanaume na mwanamke wamesima bega kwa bega, kando ya barabara. Wakiwa wamevalia sare kamili za polisi zenye rangi rasmi, na alama za utambulisho. Wanasimama kwa umakini wakitazama mbele kana kwamba wanadhibiti hali ya usalama, na uongozi wa magari. Karibu nao taa ya trafiki inawaka rangi nyekundu, ikiashiria magari kusimama.

Basi limeegeshwa kwenye kituo cha magari likiwa na bango la kuonyesha vitungu vya safari lililo fungwa pembeni mwa gari. Maneno kwenye bango yameandikwa kwa herufi kubwa ili ionekane kwa urahisi na yanayo odhoresha maeneo mbalimbali ambako hilo husafiri.

Kondakta amesimama nje ya basi la bluu lililoegeshwa kwenye kituo. Macho yake yakichuguza upande wa barabara kana kwamba anatafuata abiria au kuangalia kama kuna dalili za kuondoka.

Barabara yenye shughuli nyingi ya jiji ina magari mengi yakiwemo basi yenye majina tofauti kama veteran muala. Maafisa wa trafiki wamesimama katikati ya barabara wakielekeza magari na watu walioko njiani

Ng'ombe kadhaa wamesimama wakinywa maji, kwenye birika kubwa la mviringo, lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya kunywishia mifugo. Birika hilo lina kuta za saruji, na nda, maji ndani yake yanaonekana kuwa safi, na ya kutosha kwa kundi la ng'ombe.

Wanaume watatu wanatembea kwa mstari kwenye barabara ya vumbi wakielekea upande mmoja huku wakionekana kujihusisha na mazungumzo au kila mtu akiwa kwenye mawazo yake. Pembeni mwa barabara kuna piki piki iliyopakiwa karibu na kibanda kidogo.

Maporomoko ya maji yanatiririka kwa nguvu, juu ya miamba mikubwa yenye mviringo na kingine kikiwa na pembe kali yakishuka hadi sehemu ya chini ambayo pia imejaa mawe madogo mengi yaliyosambaa kila upande.

Bomba tatu za chuma zimepachikwa kwenye ukuta wa zamani yanayotoa mkondo wa maji safi unaomwagika chini. Mabomba hayo yanaonekana kuwa na kutu kidogo kuashiria umri wao.

Shimo refu lililochibwa ardhini kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya chini ya ardhi lina bomba kubwa la rangi nyeusi na nyeupe, lililolala katikati ya shimo likiwa limezungukwa na mchanga. Kando yake kuna mabomba mengine madogo ya kijivu yaliyopangwa kwa safu pamoja na nyaya nyingine nyeusi zilizonyumbulika.

Mfereji mrefu na mwembamba uliochimbwa ardhini umejaa maji ya kahawia. Pande za mfereji zimetengenezwa kwa udongo mweusi uliotawanyika la vipande vidogo vya nyasi au mimea.

Bomba tatu za maji za chuma zimefungwa kwenye ukuta wa saruji zote zikiwa wazi huku maji yakitiririka kwa mitiriko wa kuvutia. Maji hayo yanamiminika kwa kasi yakionyesha mwangaza na mienendo ya maji kwa undani mkubwa.